Vitafunio vya rangi ya dhahabu labda viazi vitamu vilivyokaangwa au ndizi, chini yake kuna vitu vya kijani kibichi vilivyokaangwa. Vyakula hivi vimepangwa kwenye meza karibu na chombo cha kupikia. Huu ni mpangilio wa kawaida wa duka la vyakula barabarani.

Shamba kubwa lenye mimea ya ndizi na majani yake ni mapana na ya kijani kibichi na imepandwa kwa mpangilio ikionyesha viwanja vya kilimo vilivyotunzwa vizuri huku anga ikiwa safi juu ya buluu.

Vitumbua vilivyokaangwa vimejaa ndani ya vyombo vinne vya plastiki, vikiwa na rangi ya dhahabu, na kahawia nyepesi. Vimetengenezwa kwa umbo la pembe tatu, na baadhi vimepangwa juu ya vingine.

Sahani mbili kubwa za mchele mmoja ikiwa ya rangi za kuvutia za chungwa na nyeupe pamoja na vipande vya nyama na yai lililochemshwa. Nyingine ina mchele mweupe na mboga za zamani, kipande cha kuku na bakuli lenye mchuzi na chupa mbili za vinywaji vya rangi ya manjano.

Nyama iliyochomwa inakaa juu ya chetezo. Moshi ukipanda taratibu na vipande vyake vimeundwa kwenye vijiti na rangi yake ya kahawia inaashiria kukomaa. Makaa mekundu chini yanatoa joto kali ikionyesha mchakato wa kuanda chakula kitamu.

Sahani nyeupe imejaa vipande vidogo vya viazi vilivyokaangwa vyenye rangi ya dhahabu na vimenyunyiziwa majani mabichi yaliyokatwa. Kando kuna kikombe kidogo cha sosi nyekundu kimewekwa.

Mwanamme anatabasamu huku akishikilia ndizi mbili, moja iliyomenywa na nyingine kibichi kubwa na ya kijani. Mbele yake kuna bakuli ya bluu, na ukuta wa nyuma una muundo wa kimatofali meupe.

Shimo la chakula la inje lina aina nyingi za nyama zilizo chomwa na kukaangwa, ndizi na vyakula vingine kama mkate wa mti, na vingine vilivyo chomwa au kukaangwa kwenye vijiti. Watu wapo nyuma wakipendekeza mazingira yenye shughuli nyingi hivo tu.

Mchuuzi wa vyakula amesimama nyuma ya treni iliyojaa chipsi za mihogo zilizokangwa na nazi. Amevalia shati la milia ya kijivu na buluu akishikilia nazi moja mikononi mwake, huku akitazama mbele. Nyuma yake kuna watu kadhaa wakipita na miti mikubwa inayoashiria kuwa eneo hilo linashughuli nyingi.

Miti mkubwa wenye majani mengi unasimama katikati ya eneo lenye nyasi iliyopunguzwa vizuri. Nyuma yake majengo meupe yenye mtindo wa kisasa yako ya kizungukwa na mimea mingine ya kiasili. Mandhari inaonekana tulivu na yenye kuvutia kiakisi utulivu wa bustani au makazi. Rangi ya kijani kibichi ya nyasi na majani ya miti inatengenezwa utofauti mzuri, na nyeupe ya majengo, ikipatia picha uhai.

Eneo lenye mimea mingi la asili ikiwa na miti mirefu na majani mabichi mengi. Kwenye upande wa kushoto, kuna ua wa mbao, njia nyembamba isiyo na lami ipo ikipotea msituni upande wa kulia, ikionyesha uwezekano wa kuchunguza. Kwa ujumla inaonyesha mandhari tulivu na ya kijani kibichi.

Mmea wa cactusi na wenye matawi mengi ikiwa na rangi ya kijani kibichi na yana miiba midogo midogo, na umeota karibu na shina la mti mkubwa, na chini yake kuna majani madogo ya kijani kibichi. Chini, kuna udongo au mawe.

Mikono mitatu inashiriki chakula. Mtu mmoja anashika bakuli la supu au mchuzi wa rangi ya chungwa wenye vyambata huku mkono mwingine ukichovya kipande ndani yake. Wa tatu ameshika sahani iliyojaa vitafunwa vya aina mbalimbali vilivyokaangwa.

Watu wawili wanamwaga maji au kiyowevu kingine kutoka kwenye chombo kikubwa cha kijani ndani ya sufuria kubwa. Mwanamke amevalia nguo za rangi ya pinki na njano huku mwanaume kofia, fulana nyeusi na jeans . Wako nje ya jengo lenye ukuta wa matofali na sakafu ya vigae.

Vyakula viwili vya kukaanga vilivyopangwa pamoja, chini kuna rundo la sambusa zenye umbo la pembe tatu zikiwa na rangi ya dhahabu iliyokaangwa vizuri. Juu yake kuna mikate au bajia baadhi zikiwa na mimea ya kijani iliyochanganyikiwa ndani yake.

Meza imejaa vyakula vya baharini kama kamba mbichi zilizopikwa na kaa vyakula vingine vilivyokaangwa. Mkono wa mtu unashikilia sahani ndogo ishara kuwa soko la vyakula baharini au magawa.

Mikate ya nyama ikichomwa kwenye jiko la makaa, yenye moto, mkono wa mtu ukigeuza mishkaki hiyo ili iive vizuri, makaa yanawaka na moto kuashiria mchakato wa kupika.

Mtu aliyevalia koti lenye kofia, suruali na buti na ameshikilia fimbo karibu na ng'ombe kadhaa waliofungwa kwenye zizi la mbao wenye rangi tofauti. Mmoja akiwa wa rangi ya kahawia na mwingine rangi mweupe. Eneo lote limezungukwa na nyasi.

Njia ya udongo mwekundu, inayopanda mlima kidogo huku upande mmoja kukiwa na nyasi za kijani kibichi na upande mwengine miti mirefu. Kwa mbali kuna mnara wa simu au chuma mrefu unaochungulia juu ya mti, chini ya anga la mawingu.

Mwnanamke amevaa koti la buluu na kubeba chombo cha kunyunyuzia mgongoni akipulizia ng'ombe wawili dawa wa rangi nyeupe na kahawia. Eneo hilo linaonekana kuwa la ukame au la nusu kame likiwa na miti michache na milima kwa umbali.

Wafugaji wawili wanaosha ng'ombe, mmoja anatumia brashi kusafisha huku mwengine akimwagilia maji kwa kifaa maalum. Bakari mmoja mweusi amesimama karibu na mwengine mwenye rangi ya kahawia anaoshwa. Manthari ni ya matangi na maji.

Mazingira yenye mimea mingi, yenye mti mmoja wenye majani marefu yaliyo chongoka, umesimama katikati, na karibu yake kuna ngazi ya mbao iliyojengwa kando ya ardhi. Sehemu hii imejaa nyasi na vichaka vidogo.

Nazi ina rangi ya kahawia iliyokolea. Mimea mingi ina majani ya kijani kibichi yenye kung'aa na shina zake zina rangi ya kijani ya kahawia. Mchanga mweupe hafifu una magugu ya bahari yaliyokauka na yana rangi ya kahawia iliyokolea. Mawe machache yaliyopo yanaonekana kuwa meusi.

Soko la samaki lenye shughuli nyingi. Likiwa na ndoa nyingi za plastiki zenye rangi tofauti kama kijani kibichi, pinki na machungwa. Kila kikiwa kimejaa aina tofauti za samaki. Baadhi zikiwa wadogo, wengine wakubwa na hata kamba. Wengi wanaonekana wabichi na wamepangwa vizuri tayari kuuzwa, wakionyesha wingi wa mazao ya bahari au maziwa.

Sahani nyeupe yenye umbo la kipekee ina samaki mzima aliyekaangwa au kuchomwa, wali, mboga za kijani na mchuzi wa manjano ndani ya ganda la kombe la bahari. Vipande vya limau na kisu vimekamilisha mlo huu.

Sahani nnezenye vyakula vilivyopangwa vizuri kwenye trei juu kushoto kuna samaki mzima alichomwa au kupikwa kwa mchuzi wa supu ya manjano na kuna mchele mweupe uliochanganywa na mboga mboga kushoto kuna saladi ya mboga mboga na vipande vya kuku na kulia kuna bakuli la maharagwe nyeupe yenye mchuzi.

Sahani hii ina ndizi mbili zilizopikwa, bakuli la maharagwe na vitu viwili vilivyokaangwa vyenye umbo la pembetatu kama mandazi au sambusa huo ni mlo wa kitamaduni.

Aina mbalimbali za vitafunio vilivyopangwa juu ya gazeti ikiwemo samosa nyingi zilizokaangwa vizuri, mikate ya boflo na vitu vingine vya njano vilivyokaangwa. Kuna pia vitu vidogo vya mviringo labda vitumbua vikionyesha wingi wa vyakula vilivyopikwa tayari kwa kuuzwa sokoni au kando ya barabara.

Sahani nyeupe ya chakula iliyoshikwa na mkono iliyo na wali, vipande vya nyama, ndizi pamoja na pilipili hoho nyekundu na kitoweo cha nyanya. Mlo kamili pengine biriani au wali wa nyama na mazingira hafifu nyuma yanaweza kuashiria kuwa ni nje au kwenye mkahawa.

Ufuo lenye mchanga mweupe na mti mkubwa wenye matawi mengi katikati. Kushoto kuna bango la buluu lisiloweka vizuri maandishi yake. Nyuma kuna miti ya minazi na miundo midogo kama vibanda au boti zilizoezekwa. Anga likiwa mawingu likiongeza hisia ya utulivu wa pwani.

Ufukwe mpana wenye mchanga meupe na madoa ya maji ukielekea kwenye mto. Pande zote mbili zimezungukwa na miti mirefu yenye majani mengi ikiwa mazingira ya asili na tulivu, anga likiwa na mawingu kidogo likitoa mwanga laini kwenye mandhari.

Mkono umeshikilia sahani kubwa ya chuma iliyojaa wali wa rangi ya njano. Juu kuna kiasi kikubwa cha nyama iliyosagwa au kiporo. Kuna mchuzi miwili moja mwekundu mwingine kama saladi ya nyanya na vitunguu. Nyuma kuna meza za mikahawa na viti zikiwa na kizuizi cha mbao. Mtu mmoja, labda mteja au mfanyikazi, amesimama kwa umbali.

Muuzaji amevaa aproni nyeupe na anatabasamu akiuza vyakula barabarani, akionyesha bidhaa zake usiku. Juu ya meza kuna mishkaki mbalimbali ya nyama mahindi ya choma na vyakula vingine vilivyopikwa tayari.

Magenge haya ya donati laini na yameiva vizuri rangi yake ya dhahabu inaashiria yamekaangwa kikamilifu. Yamewekwa kwa wingi katika vyombo viwili yakionyesha kuwa yameandaliwa kwa matumizi ya watu wengi.

Eneo ni la mazingira ya pwani au mto mkubwa. Kuna mchanga mweupe mbele ukifuatiwa na eneo la maji tulivu linaloakisi mwanga. Ng'ambo kuna kisiwa kidogo au sehemu ya nchi kavu iliyojaa miti ya kijani kibichi na vichaka. Huku mitende ikionekana kwa mbali kama sehemu tulivu yenye mandhari ya asilia.

Mahindi mengi yaliyokaushwa yakiwa yame ning'inizwa kwenye kamba ndefu yamebandikwa kwenye ukuta wa mbao na yana rangi ya njano iliyokolea yakionyesha yamekauka vizuri tayari kuhifadhiwa au kutumika. Chini kuna chombo cha plastiki cha njano kilichowekwa na ukuta wa mbao ukiwa wa zamani na una madoa ya muda.

Pilau iliyopikwa vizuri imechanganyikana na vipande vyembamba vya nyama pamoja na viazi vilivyokaangwa. Mlo huu umewekwa kwenye chombo kinachong'aa na ina ladha tele tayari kufurahishwa.

Samaki mzima aliyekaangwa na vibanzi zimepakuliwa kwenye sahani nyeupe, pamoja na saladi kidogo. Pembeni kuna michuzi miwili kwenye vibati na bakuli za chuma zenye michuzi mingine miwili.

Nazi zilizovunjwa na zilizokunwa, zikiwa zimewekwa kwenye chombo na dafu nyingi nzima zilizoachwa nyuma kana kwamba kuna maandalizi ya kutengeneza tui la nazi katika eneo hilo.

Sehemu asilia ikijumuisha uoto mwingi wa kijani ulio karibu na ufukwe nyeupe. Michakato mbalimbali yenye matawi mapana inafunika, ikionyesha bayana mimea nyingi. Ndani ya wingi huo kuna jenzi ukiishuhudia uwepo wa watu katikati ya mazingira haya. Angani kuna vipande vya mawingu, vikiimarisha hisia ya amani na uhalisia.

Mmea mkubwa wenye majani mabichi mengi au maua madogo mekundu umepandwa kando ya njia ya mawe na nyasi safi inaonekana upande mmoja. Kwa mbali kuna majengo meupe na miti mikubwa. Eneo hili ni la bustani au maanthari yaliyotunzwa vizuri sana.

Mikono ya mtu ikishikilia na kukata ndizi au kiazi kitamu kilichookwa ambacho kimefungwa kwenye majani. Mtu huyo amevaa bangili ya shanga ya Kimaasai upande wa kulia, kuna choma au grili ikipendekeza chakula kinatayarishwa nje.

Mkono unakokota nazi kwa kutumia chombo maalum, kwa kutengeneza vipande vidogo vyeupe vinavyokusanyika kwenye sahani ya bati. Utaratibu huu ni muhimu kwa kupata tui la nazi, kiungo kikuu katika vyakula vingi vya kitamaduni. Nyingine iliyopasuliwa iko pembeni, ikionyesha mchakato unaoendelea.

Soko lenye shughuli nyingi, lina samaki wengi wakiwemo tuna, wamepangwa juu ya meza kuuzwa. Watu kadhaa mmoja akiwa amejishughulisha na mwingine wakitazama nyuma kuna kuta za chuma za buluu.

Mkusanyiko wa viungo mbali mbali vilivyopangwa kwenye vyombo vya duara au ndoo ndogo. Kuna aina nyingi, kila kimoja kikiwa na rangi na muundo wake wa kipekee kama vile poda nyekundu za manjano na machungwa. Mbegu za kijani na aina nyinginezo.

Mahindi yaliyochomwa yakiwa yamewekwa juu ya wavu na makaa ya moto yako tayari kuliwa, huku mengine yakisubiri kuiva. Nyuma kuna mazingira ya nje labda soko la barabarani au kando ya maji na watu na vibanda vingine viko mbali.

Kundi la bakuli zikiwa zimepangwa kwa ustadi kwenye stendi au meza sokoni vina rangi tofauti kama vile nyekundu, manjano, kahawia na kijani na baadhi kuwa na maumbo tofauti. Chombo cha dhahabu kinachofanana na chendezo nyuma kuna kibanda na milango zinazoonekana.

Banda linamlo linalopangwa vizuri kwenye sahani nyeupe. Samaki mzima aliyechomwa na kupambwa na mchuzi mwekundu amewekwa kando ya donge la ugali mweupe. Vipande vya karoti vinapamba kingo za sahani vikiipa chakula mwonekano maridadi.

Ufuo wa mchanga mweupe uliounda milima midogo na kuna logi kubwa ya mti iliyokauka na kuwa na rangi ya kahawia. Nyuma, kuna mto au ziwa lenye maji tulivu na uoto mnene wa kijani kibichi upande wa pili. Anga linaonekana kuwa tulivu ukionyesha mandhari asilia na yenye utulivu.

Aina mbalimbali za vyakula vya baharini vilivyopikwa na vilivyochomwa vimewekwa juu ya meza. Baadhi ni kaa wakubwa, kamba, pweza na aina mbalimbali ya mishkaki ya dagaa. Baadhi yao zikiwa na rangi nyekundu.

Mashada ya ndizi nyingi ambazo bado hazijaiva zina rangi angavu ya kijani kibichi. Zimetundikwa katikati ya majani makubwa na mapana ya mti wa ndizi, ambayo pia yana rangi ya kijani iliyokolea yakitoa kivuli kwa matunda. Baadhi ya majani yanafunika sehemu ya ndizi yakionyesha ukuaji wa asili wa matunda hayo shambani.

Viboko wawili wanakula au wanapumzika kwenye nyasi wakiwa na rangi ya kijivu kahawia. Maji yaliyo nyuma yao yanapakana na eneo lenye miti na vichaka mingi vya kijani kibichi upande wa kulia kuna mti mkubwa wenye matawi yaliyonyooka ikiweka kivuli juu. Ni Mandhari ya asili labda katika hifadhi wa nyama pori au mto.

Aina mbali mbali za viungo na mimea kavu vilivyopangwa kwa umaridadi katika vikapu vya kusukwa na bakuli za vioo. Rangi mbali mbali vikiwemo maua madogo ya waridi, viungo vya machungwa na kijani pamoja na vijiti ya mdalasani. Mazingira yanaonyesha soko la viungo au duka maalum.

Stesheni ya chakula inatoa vyakula mbalimbali vikiwa vimepangwa kwenye viombo vikubwa, mchele wenye rangi ya kijani na manjano unajitokeza huku vyakula vingine kitoweo na mboga zikipamba meza, nyuma watu mbali mbali wamesimama au wameketi wakishiriki katika shughuli zao za soko au za kijamii, mlango wa buluu na kuta zenye vigae zinaongeza utamaduni wa eneo hizo.

Msitu mnene wa vichaka na miti midogo ya kijani kibichi unafunika eneo lote paa la jengo likiwa linachungulia juu ya mti upande wa kulia chini ya anga lenye mawingu ya bluu ukionyesha anga tulivu.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo wanawake kadhaa wamejipanga katikati ya bidhaa mbalimbali kama vile samaki wakavu na nafaka zikiuzwa. Watu wamevalia nguo za kitamaduni ikiwemo leso za kichwa.

Mwanaume aliyevaa nguo ya kujikinga za manjano na kofia, ananyunyizia dawa kwenye ng'ombe mweusi na mweupe aliyefungwa kwenye zizi la mbao. Anabeba kifaa cha kunyunyizia dawa chenye rangi ya manjano na buluu mgongoni mwake. Ng'ombe akiwa amesimama kwa utulivu akipokea matibabu. Mandhari ya nyuma ni ya mimea na miti ikionyesha mazingira ya shamba au eneo la ufugaji.

Twiga ana shingo yake iliyoinama kidogo karibu na ukuta wa mawe na mti nyuma kuna nyani kadhaa wadogo wakitembea kwenye uzio wa chuma wakionyesha mazingira ya bustani ya wanyama au hifadhi.

Wapishi wengi wako chini ya hema wakipika nyama choma, mwanamke mmoja amesimama mbele akigeuza mishikaki kwenye moto huku moshi ukipaa juu kutoka kwenye grill. Watu wengine wamesimama jirani wakijiandaa au kusibiri vyakula hivyo.

Mishikaki iliyochongwa inaokwa kwenye chuma moto, huku mkono wa mtu ukiongoza. Nyama ikiwa na viungo vya njano na inatoa moshi, ikionyesha kuwa imepikwa vizuri na iko tayari kuliwa.

Mlo uliopangwa vizuri kwenye sahani nyeupe, ukiwa na kamba wanne wakubwa waliokaangwa. Rundo la wali na mboga mbalimbali kama brokoli, karoti na zuchini . Pia kuna kipande cha limau, saladi ndogo, na bakuli dogo la mchuzi. Uote yamepambwa kwa viungo vya kijani vilivyonyunyizwa.

Mandhari ya ufukweni ambapo miti mikubwa mitatu imesimama. Miwili ya pembeni kuwa minazi ikiwa na majani mirefu, marefu yanayoning'inia. Katikati kuna mabuyu wenye shina nene na tawi kubwa. Ardhi yote imefunikwa na mchanga mweupe, na jengo dogo jeupe mbali nyuma ya miti. Anga likiwa jeupe, likionyesha hali ya hewa joto.

Viazi vitamu vitatu vilivyopikwa vyenye rangi ya manjano, vikiwa vimefungwa kwenye kipande cha karatasi ya gazeti, vinaonekana vimepakwa viungo kidogo juu na vimepangwa vizuri tayari kwa kuliwa kama mlo raisi au kitafunio.

Sahani kubwa ya chuma ina wali wa manjano au machungwa, nyama kwenye mchuzi mzito, viazi na saladi ya kabichi. Ni mlo wa biryani wenye asili na ladha tele.

Sahani nyeupe iliyowekwa juu ya meza ya mbao ikiwa na samaki mzima aliyepikwa na mchuzi mwekundu, ugali mweupe na mboga za kijani zilizopikwa.

Mimea mirefu ya viazi yenye majani mengi ya kijani kibichi imetanda kwenye ardhi ikichanganyika na udongo wa kahawia. Maua madogo ya manjano yametawanyika kati ya majani hayo.

Soko la samaki lenye shughuli nyingi likiwa na aina mbalimbali wabichi, kamba na viumbe wengine wa baharini wakiwa wamepangwa kwenye meza na kwenye vyombo mbalimbali. Wateja na wauzaji wako nyuma wakifanya biashara zao katika mazingira yenye unyevunyevu.

Vyombo vingi vimejaa aina mbalimbali ya viungo kama pilipili, binzari, mzizi na magome ya miti. Kila chungu ina kibao kidogo kinachoonyesha bei ingawa namba hazijabainika vizuri. Vimepangwa vizuri, ikiashiria soko au duka la vyakula.

Eneo lina njia ya mawe iliyopinda ikipita. Katikati ya mimea mengi ya kijani kibichi kushoto kuna rundo la mawe na mti huku kulia kukiwa na nyasi iliyokatwa vizuri na mitende. Kuna taa mbili ndogo za bustani zilizopangwa kando ya njia inaonekana kama bustani au njia ya mandhari nzuri.

Kundi la tembo wakitembea kwenye nyasi ndefu katika eneo la wazi la hifadhi wanyama pori kuna ukubwa mbali mbali baadhi yao wakiwa wakubwa na wengine wadogo mbali kuna vichaka na miti michache anga likiwa na mawingu au hali ya hewa tulivu.

Ufukwe mpana wenye mchanga mweupe na bahari yenye mawimbi madogo, pembeni kuna vichaka vingi vya kijani kibichi vinavyokuwa kwenye mchanga na nyuma yao kuna miti ya minazi mirefu. Kwa mbali majengo yenye paa nyekundu yako yakichungulia kupitia miti huku anga likiwa mawingu mengi meupe.

Meza katika soko la samaki lina aina mbalimbali za viumbe vya baharini ikiwa pamoja na kamba na kaa wengi ndani ya kreti nyekundu. Wamewekwa kwa uangalifu juu ya sehemu ya buluu iliochakaa huku mboga za majani na vipande vya machungwa au pilipili zikiongeza rangi. Mandhari nyekundu inasema mazingira ya biashara.

Twiga akila karibu na uzio huku twiga wawili wadogo wakitembea, maandhari inaonyesha eneo la mbuga la wanyama au hifadhi ambapo wageni wanaweza kuingiliana na wanyama hawa, utulivu na asili hujaa katika picha.

Sahani ya chakula iliyopangwa vizuri. Katikati kuna bakuli dogo jeupe lenye mchuzi mzito wa rangi ya chungwa na mboga za kijani ambao umewekwa juu ya mlima wa mchele mweupe na vipande vitatu vikubwa vya samaki vilivyokaangwa vimewekwa pembeni ya mchele.

Mlo wa kitamaduni uliopangwa kwenye sahani kubwa ya chuma, ukiwa na wali wa biriani au pilau, vipande vya kuku vilivyofunikwa na mchuzi mwekundu na yai ya kuchemsha. Pembeni kuna saladi ya vitunguu na pilipili hoho na pia kuna michuzi miwili myekundu. Juu ya meza yenye rangi ya bluu iliyokolea kuna seti ya vyombo vya chuma.

Meza ina aina mbali mbali ya vitafunwa vilivyokaangwa, pengine kwenye soko au duka la vyakula mitaani. Mipira ya viazi, mandazi, vitumbua, na vyakula vingine, vyenye rangi ya kahawia dhahabu, mtu anachukua baadhi ya vitu hivyo. Nyuma kuna gunia kubwa la nafaka au unga. Sehemu hii ni ya shughuli mbali mbali ya vyakula.

Mzee mmoja akiwa amekaa chini, akichonga au kutayarisha nazi, amevalia shati la rangi ya pinki na kofia. Kuna rondo kubwa la nazi changa, baadhi zikiwa bado na maganda na nyingine zikiwa zishakobolewa zimetapakaa chini. Pembeni kuna mabaki mengi ya maganda ya nazi. Nyuma yake kuna fremu ya mbao na masanduku yakionyesha kuwa ni eneo la soko au biashara ndogo kando ya barabara.

Mwanamke amevaa shati la waridi na kofia nyeupe akionyesha kitu kwenye mashine, amezungukwa na kundi la wanaume wengine wao wamevaa makoti meupe ya maabara na kofia nyeupe wakifwatilia kwa makini maelezo hayo.

Mhudumu amishika trei kubwa iliyojaa vyakula vitamu vilivyopikwa kwa ustadi. Kuna sahani mbili za pilau ya kuku. Kila moja ikiwa na kipande kikubwa cha kuku na mayai na mayai pamoja na mboga za kachumbari. Kando yake kuna bakuli mbili za mchuzi nzito, chapati za kuchoma na nanz za kuoka. Chini wateja wengine wakiwa wanafurahia chakula chao kwenye meza zilizo karibu na bahari.

Eneo lenye maji lina mimea mingi ya majini. Uso wake unaakisi sehemu ya anga na mimea iliyopo. Kuna mapande makubwa yanayoelea yakifanana na yale ya mimea ya bwawa. Nyasi ndefu za kijani zimeota pembezoni mwa eneo hilo. Maua madogo zambarau yamejitokeza kutoka kwenye mapande yakiongeza rangi kwenye mandhari. Ni mazingira asili ya kinamasi au bwawa.

Safu ya vifaa vya kuhifaghi viungo vikiwa vimejaa rundo la mali ghafi yenye rangi tofauti vimepangwa mbele ya duka. Vikolezo vingi vimeunda milima midogo ze nye rangi tofauti, njano, kahawia nyeupe na vina rangi hafifu. Vimepambwa na mapambo ya kitamaduni. Chini kuna viombo vingine vimejaaa mimea au bidhaa asili, na kuna mlango mbali kidogo ulioundwa na mbao.

Soko la samaki la wazi pembeni mwa bahari ambapo muuza samaki amesimama nyuma ya meza iliyojaa samaki wabichi waliopangwa vizuri. Nyuma yake kuna boti na watu wengine wakiendelea na shughuli, huku minazi mirefu ikiwa chuni ya anga la buluu.

Meza imepangwa na sahani mbili za chakula cha biriani kila moja ikiwa na mayai yaliyochemshwa na kachumbari. Vinywaji viwili vya juisi, kimoja chekundu na kingine chenye rangi ya chungwa vimewekwa kando. Katikati ya meza kuna chombo kidogo cha vyombo na vikopo vya viungo.

Chakula ki katika kontena la plastiki chenye vipande vya kuku waliokaangwa, wali mweupe, maharagwe ya mchuzi, ndizi mbivu zilizokaangwa na mboga za majani zilizopikwa. Pembeni kuna chakula kilichofungwa kwa karatasi pamoja na mkono wa mtu juu ya meza ya mbao inayong'aa kwa mwangaza.

Ufukwe wa mchanga mweupe una minazi, uzio wa asili na meza zenye miavuli. Eneo hili ni la mkahawa au hoteli ya ufukweni. Anga ina mawingu ya buluu.

Meza yenye milo mitatu tofauti ikiwemo samaki mzima na mchuzi wa manjano sahani ya nyama na chips , na nyingine yenye wali na mchuzi. Nyuma kuna bahari au ziwa lenye rangi ya buluu.

Rundo kubwa la chipsi zilizokaangwa zenye rangi ya dhahabu, zikiwa zimewekwa kwenye bakuli kubwa la chuma. Kwa nyuma kuna gunia la unga lililoandikwa Premium All Purpose , pamoja na chupa ya maji na chombo kingine cha rangi ya njano. Eneo ni sehemu ya biashara ndogo labda duka au kibanda cha kuuza chakula.